Hapa ni ofisi ya huduma, ambapo kuna watu ambao wameketi pale kwa viti wakiwa wamegonja laini, alafu mbele yao kuna wafanyikazi wamekaa kwenye viti wakiwa wanasaidia wale.

Katika kiwanja hii kuna wasichana wa timu mbili tofauti tofauti wakiwa katika uwanja wakicheza mchezo wao wa mpira ya mkono. Pale kando kuna watu ama mashabiki wamekuja ili kuhudhuria hiyo mchezo.

Hawa Hawa ni wa ni kina baba viongozi ambao wamekaa kwenye kiti. Huenda wakiwa kwenye kiwanja ili kuhudhuria mchezo uliokuwa unafanyika pale. Wao wakiwa wamekaa kwenye kiti ya rangi nyeupe. Pale kando yake tena kuna mwanaume mmoja amesimama.

Wachezaji wanawake ambao wamevaa sare za kazi wakiwa pale. Msichana mmoja akiwa ameshika mpira alafu pale kando kuna watu ambao wamekuja ili kuwaona support mchezo huo.

Hapa ni katika chumba la huduma. Kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti akiwa amesimama mbele ya wafanyakazi. Halafu kando yake kuna mama mmoja ambaye hasa amevaa nguo, sare za kazi hapo.

Wanaume wanne ikiwa wanaume watatu wamevaa sare zinazofana alafu moja ambaye amavaa shati lake nyekundu akiwa amekuja hili aweze kusaidia, pale kuna tena kiti nyeupe.

Rais wa jamii kenya akiwa na jaji kuu ama washeria wakuu wa Kenya Martha Koome, kando yake kuna polisi amevaa nguo safi za kazi alafu nyuma yao kuna viongozi wengine pia.

Wanaume wa timu mbili ambao wamevaa sare tofauti. Kuna wenye wamevaa sare nyekundu na kuna wenye wamevaa sare nyeupe, wakiwa katika kiwanja wakishandana katika mchezo wa mpira wa mguu.

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja wakiwa wamevaa sare. Wengi wamevaa shati lao nyekundu ambayo imeandikwa Kenya wakiwa wamekuja kwa wingi ili ku support ama kuonyesha mapenzi timu ile ilikuwa inacheza pale.

Wanaume hawa wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katikati la kiwanja wakisherekea, huenda wameibuka washindi katika mchezo ambayo ilikuwa inafanyika katika huo uwanja.

Mwanaume mmoja mchezaji ameruka pale, akiwa amepiga picha kama ako pale, akiwa amevaa shati lake nyekundu. Kando knado kuna watu ama mashabiki ambao wamesimama pale wakiwa wamemwangalia.

Rais wa jamhuri ya Kenya akiwa kando yake kuna jaji kuu wa jamhuri ya Kenya Martha Koome, alafu kando yao kuna polisi ambaye amevaa sare wote. Nyuma yao kuna viongozi pia wakiwafuata nyuma.

Mashambiki hawa wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wamevaa sare ambayo imeandikwa Tusker. Wao wamekuja kuonyesha support katika timu yao.

Hapa ni jumba la huduma, ambapo hapa ndani kuna wafanyikazi wote wamekaa katika viti zao nyeusi, wote wakifanya kazi alafu pale kando kuna wanaume wawili ueda wamekuja ili waweze kusaidiwa.

Chuma hili ni chumba la huduma ambapo pale Kwa vitibmuna watu na kuna viongozi ambao amevalia sare za kazi Hapa mbele kuna askari ambaye amevaa nguo yake kazi akiwepo pale.

Hawa ueda ni mashambiki ambao wako katika uwanja. Kuna mmoja ambao amevaa leso yake ama bendera yake ya Kenya, wote wakiwa wamesimama kuonyesha upendo katika hio timu.

Wachezaji hawa wakiwa wa timu mbili, wote wamevaa sare tofauti wakiwa katika uwanja wakicheza mchezo huo wa mpira. Kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha support hiyo timu.

Hapa ni chumba la ofisi ambao wafanyakazi waliovaa sare zinazofanana wameketi pale. Mbele yake kuna kiongozi wao anayekuwa ako pale kuelimisha wao wafanyakazi.

Mashambiki hawa wakiwa wamekuja kwa wingi ili kuhudhuria sherehe. Kuna mwanamke mmoja ambaye ameshika sketi iliyoandikwa Gor Mahia, ueda yeye ni shambiki wa hio timu.

Viongozi hawa wakiwa wamevaa sare zinazofanana, pale kwa hiyo sare imeandikwa maandishi ya PNU kazi iendelee alafu hapa kuna keki pia imechorwa ikiandikwa maandishi haya haya.

Wanaume hawa watatu, wawili wakiwa wamevaa koti la kazi alafu mmoja akiwa anapea kitambulisho. Huenda hapa amekuja kupewa kitambulisho ambayo alikuwa amekuja kuitengeneza.

Mwanariadha mmoja akiwa pale anavuka. Yeye amevaa shati lake nyekundu ,alafu hapa kuna maandishi ambao imeandikwa KITC , kando yake kuna watu ambao wameketi pale wakiangalia.

Wachezaji hawa wa timu mbili wakiwa katika uwanja wanacheza .Hawa ni timu wanacheza mchezo wa mpira wa mguu. Kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti katika timu ambao wangeipendeza kuibuka ushindi.

Viongozi hawa wakiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru alafu nyuma yake kuna polisi ambaye amevaa sare zake za kazi akiwa anasalimiana na mmoja wa kiongozi wengine.

Watu hawa wakiwa wamevaa shati lao linafanana, tena wamevaa kofia wakiwa wameketi kwenye viti. Alafu kuna wengine ambao wameeka mikononi mwao juu.

Humo ni ofisi ya huduma ,pale kuna wafanyakazi wote amevaa sare zinazofanana wamekaa viti, alafu pale kuna viti vya rangi nyeusi alafu huenda ni ya watu ambao wanakuja kuikalia

Wachezaji wa timu mbili wakiwa katika kiwanja hiyo ya uchezaji wa mpira ya mguu wakiwa wamesimama karibu ya neti pale ni mashabiki wengi wakiwa pale wote wamekuja kuonyesha upendo.

Hapa ni katikati ambacho kumekuwa na maji chafu ,hapa ambayo kumekuwa na teremko alafu katikati kuna majani. Pale kuna pikipiki ambayo inapita alafu tena kuna wale watu wanapita pale barabara.

Viongozi hawa, kiongozi ama rais na jaji kuu mbele yake tena kuna aliyekuwa mkuu wa sheria Martha Koome, wao wakiwa wamepanga laini ili waweze kupiga picha.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama katikati ya mashabiki. Yeye amevaa kofia ambayo imeandikwa KDF, halafu tena pale amebeba mzigo. Wale ni mashabiki wamekuja kwa wingi katika hiyo kiwanja.

Pale kuna pipu moja kwa rangi yake samawati ikiwa inapita, alafu pale tena kuna mask . Nyuma yake kuna maji chafu ambaye inapita pale ama chini ya hio pipu.

Hapa ni watu, wafanyikazi wa huduma wakiwa wametembelea katika nchi ama katika jiji. Wao wamekaa kwenye viti alafu kando yao kuna watu ambao wamekuja kwa wengi kama wamepanga laini.

Hapa kuna watu ambao wamepanga laini zao, ikiwa laini mingi watu wamepanga. Kila moja wao akiwa ameshika karatasi yake kwenye mkono ya rangi nyeupe.

Watu ambao wamepanga laini, orodha, alafu pale kuna askari mmoja akipita kama amevaa nguo zake za kazi. Hapa kando kuna mfanyakazi mwanamke akiwa anawasaidia hao wasichana kupanga line .

Watu wakiw wameketi pale kwa viti, wakiwa wengi wameketi wakipanga laini, ili waweze kusaidiwa. Mbele yake kuna wafanyakazi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa tayari kuwashughulikia hawa.

Jaji mkuu wa jamhuri ya Kenya Martha Koome akiwa pale amekaa katikati ya wajaji wenzake, nyuma kuna bendera, hapa chini tena kuna watu ambao wameketi pale chini yao.

Watu hawa ikiwa mashabiki wamekuja kwa wingi wakiwa katikati ya uwanja. Kuna mmoja ambaye ameandika maandishi ambayo inaandikwa khwakhola . Huenda wamekuja kuonyesha support timu yao.

Hapa ni kiwanja ambapo kuna watu ama mashabiki wamekuja kwa wingi, uenda ni mchezo wa wanariadha ambao pale wakiwa tayari kushindana katika huyo mchezo.

Ofisi hii, ofisi ya huduma ambayo wafanyikazi wamevaa sare zinazofanana wakiwa wameketi pale huku wameshika kompyuta zao. Mbele yao kuna afisa kuu polisi ambaye amevaa sare zake za kazi.

Viongozi hawa ikiongozwa na rais mkuu wa jamhuri ya Kenya, akiuwa anesimama pale huenda wakisherekea mchezo iliyokuwa inafanyika hapo kando kuna Raila ambao amevaa nguo lake nyeupe.

Wachezaji hawa wa timu mbili wakivaa sare tofauti wakicheza mchezo wa mpira wa mguu katika uwanja, pale kuna watu pia wamekuja kwa wingi kama mashabiki ili kuhudhuria mchezo huo.

Hili ni chumba moja refu ambayo kuta yake ni rangi nyeupe. Pale kuna wafanyikazi alafu hapo kuna mfanyikazi mmoja ambaye ameketi. Huko mwisho kuna mwanaume ambaye amevaa suti.

Hawa ni jaji ambao wamevaa nguo linalo fanana, wote kama wamevaa koti yao nyeusi, wamesimama pale huenda, halafu pale mbele yake kuna kompyuta na spika, huenda mkubwa wao amefika ama wanataka kuanza mkutano.

Watu hawa wakiwa katika barabara huenda ni wanasiasa wote wakiwa wameshika karatasi zao za mkono karatasi hilo ikiwa na maandishi ambayo imeandikwa PNU kazi iendelee huenda hao watu wanasapoti hiyo timu.

Watu hawa wakiwa ni mashambiki wa mchezo huu fulani wakiwa katika barabara, ueda wanaelekea ushamiki huo ama wamechoka. Wameeda kwa wingi ili kuonyesha support na upendo katika timu ambayo wanapea support .

Wachezaji hawa wakiwa wamevaa nguo zinazofanana wakiwa wamesimama katikati ya uwanja. Pale mwisho kuna mwanaume mmoja ambaye anapita kama amevaa suti yake nyekundu.

Takataka hizi zikiwa kando ya barabara, hizi takataka huenda hapa ilikuwa soko watu wakawacha matakataka hizo kando ya hiyo barabara. Hizi matakataka inaharibu mazingira.

Aliyekuwa rais kuu wa kenya ambaye amevaa suti lake amesimama pale mbele ya wajaji hawa ambao wamevaa nguo zao za kazi ya rangi nyekundu. Pale tena kuna watu wamekuja kwa wingi.

Mashambiki hawa wa timu ambayo imeandikwa Gor Mahia wakiwa katika uwanja wakiwa wamekuja kwa wingi ili kuonyesha support katika michezo iliokuwa inachezwa pale kiwanjani humo.

Watu hawa wakiwa wamekuja kwa wingi wakiwa wamesanyika wengi wakiwa wamepanga laini. Hawa kuja wafanyikazi ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa pale wakitaka kuwasaidia hawa watu.

Pale kuna watu ambao wameketi katika viti za rangi nyeusi alafu mbele yao kuna mwanaume mmoja ambaye ameketi. Huenda ni mwalimu wao ama ndiye anawaelimisha hawa watu.

Tikiti ama paspoti ambazo ziko hapo ndani katika boxi hilo, zikiwa zimepangwa kwa laini inayovutia, ili wenjeji walikuwa wameitaka ama walikuwa wameitengeneza waweze wakaichukua vidogo zao.

Hapa ni chumba la huduma ambapo wanawake wawili ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa wamesimama. Kando yake pia kuna mwanaume mmoja ambao amevaa suti, alafu hapa kwa kiti kuna muislam mmoja ambao ameketi.

Kitambulisho hizi zikiwa zimefungwa kwa kikundi kikundi mingi hizi vitambulisho zikiwa ziko tayari ili wenyeji wakuje wakachukue maana imekuwa tayari imetengenezeka.

Wachezaji wa timu mbili tofauti wakiwa wanashindana katika uchezaji wa mpira wa mguu wote wakiwa katika kiwanja wao, pale kando kuna wenye wamesimama hili kuhudhuria hiyo mchezo.

Hapa ni baba moja ama raisi mkuu anayeitwa raila yeye ndio amends pale ofisi ya hutuma akiwa anataka kuchuakuwa yake ama kitabulisho yake yeye ameinama ameshika computer ama karatazi yake akiwa anaandika.

Hawa ni jaji wakuu. Hawa ni wajaji wanaotoa sheria ama wanaosimamia sheria katika nchi ya Kenya. Hapa ikiongozwa na jaji mkuu wa Kenya Martha kama amesimama pale ili kutoa hotuba yake kwenye watu wa habari.

Hawa ni wajaji wakuu wa jamhuri ya kenya, wote wamevaa sare zilizo fanana za jaji, wakiwa wamefurahi wameshikana mkono na kupiga picha mbele ya chumba ya kutengeneza sheria.

Hapa ni ofisi ama ni chumba la huduma, mbele yake kuna kiongozi ama kuna mkubwa wa huduma ambaye anashughulikia mteja, mteja mmoja ambaye amekaa pale akiwa anashughulikiwa ama anasaidiwa pale.

Watu wengi ama hazwa wamama wamekuja kwa wingi ili kuhudhuria ama kusaidiwa na huyu mfanyikazi wa huduma ambaye amekaa kwa kiti amevaa shati lake nyeupe. Huyu mama ndiye anawasaidia wamama wa jamii ili na kuwaelimisha jinsi ya kufanya vitu.

Wafanyikazi wa huduma wako pale wakiwa wamekaa pale wakishughulikia watu. Kuna watu wamekuja kwa wingi wakiwa wamepanga laini ili kusaidiwa. Huenda wamekuja kupiga kura ama kutengeneza kitambulisho chao.

Wanariadha hawa wanashindana wakiwemo katika barabara. Wameanza kukimbia wakikimbizana alafu nyuma yake kuna mashabiki wakiwa kando wakionyesha wamekuja kushangilia ama kuonyesha sapoti kwa yule ambaye angetaka kushinda.

Hii ni picha ya rais mkuu na jaji mkuu, wote wakiwa wakielekea mahali ama wakielekea sherehe. Wote wamevalia vizuri, wamevaa kuipendeza ilhali huku jaji mkuu akiwa anamwongelesha ama akieleza rais.

Hapa ni kwa ofisi ama katika chumba la huduma wakiwa wanasaidiwa. Hapa kuna viongozi wawili ambao wamekuja wakiwa wanaandika wakisaidiwa na mama mmoja ambaye amevaa sare za kazi.

Hapa ni chumba la huduma, hawa ni watu wakiongozwa na kiongozi wao ambaye amevaa sare lake la kazi amekaa pale, halafu hapa kuna watu ambao wamekuja ili kuelezwa ama kueleimishwa na mkuu wao jinsi kufanya kazi ama vitu ile inavyohitajika.

Hawa ni mashabiki, hawa wamekuja katika kiwanja iliyoandikwa Nyayo stadium ili kushuhudia ama kushughulikia kitu kilichokuwa kinaendelea pale kiwanjani, wote wamekuja kwa wingi wakiwa wamevaa sare zilizofanana ili kusapoti ama kuonyesha upendo kwa kile ilyo sherehe ama mchezo iliyokuwa inaendelea.

Wanaume wawili ambao wamesa wameivaa sare zilizo tafauti mwakiwa timu tafauti wakishindana hapa kiwanja. wote wanacheza mchezo wa mpira ya mkono ya mguu. nyuma yake kuna mshabiki ambaye wamekuja kwa wingi ili kusherekea ama kwa kuwapa sapoti timu yao.

Hawa ni washabiki, washabiki hawa ni timu moja, wote wakiwa wameshikilia bendera imeandikwa Kenya, ama imechorwa bendera ya Kenya . Watu wakiwa wamekuja kusherekea ama kusapoti timu yao .

Hapa ni chumba la huduma, hapa kuna mama mmoja ambaye amevaa sare zake akiwa ameshika computer akiwaelezea wale vyongozi ama akiwaonyesha jinsi ya kuwaelimisha ya kufanya kazi hapa.

Hawa ni mashabiki wakiwa kwenye barabara wakiwa kwenye siasa wakisupporti ili kiongozi angemtaka aongeze kwa kura iliyokuja iliyokuwa karibuni. Wao wakiwa wamekimbia kama wamebeba karatasi ambayo imewonyesha kiongozi wangu ambaye atamani kuongoza.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha supoti ama upendo katika mchezo ama sherehe iliyokuwa inatengenezeka ama inaendelezeka pale katika kiwanja.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili waliovaa sare tofauti tofauti, wakiwa kwenye kiwanja wakicheza. Pale nyuma kuna mashabiki ambao wamekuja ili kusherehekea ama kusapoti ile timu ambayo ingependa kushinda.

Matakataka haya iliyo kando ama kando ya barabara zinasababishwa baada ya watu kutupa pale, hizi makaratasi inaweza leta magonjwa mbalimbali ama kuchafua maji ama kuharibu hewa.

Hapa ni chumba la huduma ambayo huenda mtu kuchukua kitambulisho chake. Hapa kuna muongozi ama ambaye anawasaidia amevaa koti lake nyeupe akiwa anamsaidia kijana ambaye amesimama nyuma yake.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti ama kuonyesha upendo kwa timu ambayo inawapendeza. Wamekuja kwa wingi wakiwa wamevalia sare zilizovalia kutokana na timu ambayo wanasapoti .

Hawa ni viongozi wa kisiasa wakiwa kwenye timu moja. Wote wamevaa kofia zilizofanana inaonyesha ule mtu ambaye anamsapoti ama ambaye angemtaka akuwe mshindi katika kura ijayo.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja katika kiwanja ili kusherehekea timu yao. Wote wamevaa shati ambalo imeandikwa Kenya. Huenda hawa ni mashabiki ambao wamekuja ili kusherehekea timu yao ya Kenya. Wengine wameshika bendera alafu wengine wakiwa wameshangilia maanake huenda wameibuka washindi.

Hawa ni viongozi, viongozi hawa wakiongozwa na Rais wa jamhuri ya Kenya wakiwa wanatoka ofisi wakielekea, huenda wanaelekea kutoa hotuba kwa watu wa jamii ama wanahabari.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti kwenye timu yao. Watu wamevaa sare zinazofanana na wamechora sura zao wakiwa wanapendeza ikiwa wamechora bendera ya kenya.

Hapa ni ofisi ya Immigration unaenda kama unataka kuhitaji pasipoti yako, mara kwa mara watu huenda pale ili kutengenezewa pasipoti yako ama siku ikifika ambapo iko tayari wanaenda wakachukua.

Hii ni ndoo. Ndoo hili haswa huwa ni ya kuwekelea uchafu. Hii inakuanga yaweka pale kwa kila nyumba corner yake ndio uchafu yote iwekelewa pale alafu ikijaa unachukua unatupa kwa karatasi inaachomo.

Hawa ni wachezaji wa timu moja ambao wamevaa saree zimefanana wakiwa pale kiwanja huenda ni wa timu moja wakifanya zoezi kwa mchezo ambao inakuja.

Hawa ni watu ambao wamefurika, ama watu ni wengi wamekuja katika kiwanja huu. Ama katika kwenye stadium . Huenda kulikuwa na sherehe hapo kiwanja, ama wanasiasa, ama kulikuwa na mchezo iliokuwa inafanyika katika hiyo kiwanja.

Huyu ni rais wa nchi ya kenya wakiwa na mkewe pale akiwa ameshika bibilia ikiwa kibandishi kama rais wa nne wa jamuhuri ya kenya nyuma yake kuna viongozi ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti.

Hawa ni watu ambao wamevaa shati lao. Shati la ambalo limeandikwa jina kenya . Naona kuwa watu hawa ni wakenya ambao wako , wakiwa katika kiwanja wakiuhudhuria, wanaeza kuwa wamekuja kunyesha upendo na sapoti katika timu yao ya Kenya.

Wachezaji wa timu moja .Hawa ni wachezaji ambao wamevaa sare zinazofanana. Shati hilo mbeleimeandikwa Kenya. Hawa ni watu chezaji kutoka timu ya Kenya huenda wameibuka ushindi manake wamebeba zawadi yao ambayo wamepewa pale juu kuonyesha ushindi yao.

Hapa ni Huduma ambapo kuna baba mmoja amekaa pale kwa kiti halafu mbele yake kuna mfanyikazi ambaye amevaa nguo ya fupi ya kazi akiwa pale anasaidia huyu baba katika kusikia kile ambacho kimemeleta huyu baba hapo ofisisni.

Hawa ni wachezaji wakiwa katika kiwanja, wakicheza mchezo wa mpira wa mguu. Wakiwa ni timu mbili ambao wamevaa sare tofauti. Kando yae kuna washabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti kwa zile timu ambaye wangetaka kuebuka ushindi.

Hawa ni wachezaji wa timu moja, wote wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika uwanja wa wachezaji, wakiwa wakicheza mchezo wa mpira wa mguu, pale kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo na sapoti kwa ile timu ambayo wangetaka kuibuka mshindi.

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja. Wote wamevaa shati ambalo mbele yao imeandikwa Kenya. Huenda hawa wamekuja ili kuonyesha upendo na sapoti katika timu yao ya Kenya lakini wamesimama pale ilihali wengine wamekaa pale.

Raisi kuu wa jamhuri ya Kenya, aliye raisi wa nne akiwa amesimama pale katika ukuta. Alafu pale kuna watu ambao wamekuja kwa wingi wote wakitaka kumpea mkono ili waweze kusalimiwa. Pale kuna polisi amesimama pale kuhakikisha kuwa amani imetawala katika mkutano huu.

Wasichana wanne wote wamevaa nguo nne zinazofanana alafu mbele ya hizo masare hizi zake uenda ni wa timu moja alafu pale kuna moja ambaye ameshika Moira mbili.

Wachezaji hawa wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana wakiwa katika kiwanja huku wakiwa tayari kucheza mchezo wao wa mpira wa mguu, pale kuna mashabiki ambao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha sapoti na upendo kwa ile timu ambayo wamependeza ama wangetaka ishinde.

Hawa ni viongozi ,wote ambao wamevaa suti, mbele yao kuna kompyuta ama ni spika. Halafu pale kuna wakiwa wa tayari kuitoa hotuba yake kwa wale watu ambao ni wanahabari ama watu wa nchi ingine.

Hawa ni wachezaji wakiwa katika kiwanja wakicheza mchezo wa mpira wa mguu. Wakiwa ni timu mbili wakiwa wamevaa sare tofauti. Kando yao Kuna mashababiki ambao wamekuja Ili kuonesha sapoti kwa Ili timu ambayo wangetaka kuibuka ushindi.